Hapa naona kuna wachezaji. Na naona kuwa kuna wachezaji wako na hitilafu kwenye miguu yao. Naona kila mchezaji hapa ako na mguu mmoja. Inaonekana huu ni watu maalum ambao wametengwa ili wacheze hii mpira, wakiwa na huu hitilafu.

Hapa kuna vitabu na hivi ni tofauti tofauti na naona hii vitabu imepangwa kila kitabu na pahali pake na inaonekana kuwa hapa ni maktaba ambapo huwekwa shuleni.

Hapa naona kuna mjengo, na mjengo huu ni ya ghorofa. Pana ghorofa ya pili na ya tatu. Na hapa naona kuna mlango. Inaonekana hapa ni mahali pa kupeana mahuduma. Inaonekana kuwa shule ama hospitali.

Hapa naona kuna watu wanne na watatu wao naona wakona hitilafu ya miguu na mmoja wao ako sawa. Inaonekana watu waliona hitilafu ya miguu ni wachezaji wa mpira.

Kuna meza, na pia kuna viti na inaonekana kuwa hapo ni darasa ya wanafunzi na hapo chini kuna kiti ambacho imelala chini na kando pia kuna madirisha.

Hapa katika picha hii naona kuna watu wawili ambaye ni mwanaume na mwanamke na shati ya mmoja imeandikwa Kenya ya mwingine Koech na naona nyuma yao wamebeba bendera ya Kenya kuonyesha kuwa hawa ni wakenya na chini yao naona kuna jina Nancy Chelangat Koech , inamaanisha yeye ni mkimbiaji wa Kenya.

Hapa naona kuna kitabu moja imeandikwa Longhorn Methode de Francais . Imeandikwa kwa lugha ambayo si ya Kenya na katika picha hii wamechora watoto wawili, watatu ambao wanacheza.

Katika picha hii naona kuna vitabu ambavyo viko kwa meza, vimepangwa na ni vitabu mingi, inaonekana kuwa hapa ni ofisi ya mwalimu au ni maktaba ya shule ambapo wanafunzi usoma.

Hapa katika picha hii naona kuna viti , ninaona kuna meza, inaonekana kuwa hapa ni darasa ya wanafunzi, na juu ya meza naona kuna makaratasi.

Katika picha hii naona kuna wachezaji wa kandanda, wachezaji hawa inaonekana kuwa wana itilafu kwenye miguu yao, sababu naona kuna mmoja ambaye mguu wake mwingine umekatwa. Wote miguu yao imekatwa, wote wakona na miguu moja, kuna mmoja tu ambaye akona miguu yote sawa.

Katika picha hii naona kuna mlango mmoja ambao color yake ni nyekundu na hapo juu naona imeandikwa grade one c imeandikwa Tr . Agnes welcome . Inaonekana kuwa huu mlango ni wa kwenda kwenye ofisi ya mwalimu mmoja anaitwa Agnes.

Hawa ni wanafunzi na wanakimbia. Na hapo kando kuna watu ambao wameketi. Inaonekana kuwa wanasherekea huu mchezo. Na huko kando naona pia kuna watu wengine ambao wameketi.

Hapa naona kuna wachezaji wawili, na naona kuna mchezaji mmoja, ambaye amelala chini, na naona kuna mtu ambaye amemfunika kwenye macho yake, na naona huu ni ule mchezo wa kutafuta mwenzako, unafunika mtu macho, alafu anakutafuta.

Katika picha naona kuna nyumba, na nyumba hii ni ya ghorofa, na mbele yake naona kuna mti na kuna maua mengi na hapo naona kuna mlango ya kuingi kwenye nyumba hii na huko juu pia naona kuna.

Katika picha hii naona kuna wachezaji watatu ambao wako na miguu moja. Kunaonekana kuwa hawa ni wachezaji spesheli walio na hitilafu kwenye miguu yao na mbele naona kuna mtu mmoja. Kunaonekana kuwa huyu mtu ndiye anayewasimamia.

Mimi naona kuna viti na hapa naona pia kuna matarakilishi na hapa kunaonekana kuwa ni darasa mahali ambapo wanafunzi hupata masomo yao.

Hapa kuna mtu mmoja na huyu mtu anaonekana kuwa ni mchezaji wa kandanda, mtu huyu akona mguu moja inaonekana kuwa alipata kasoro fulani, labda mguu wake ukakatwa.

Hapa katika picha hii naona kuna kitabu na hiki kitabu inaonekana kuwa ni ya darasa la pili.

Hapa kuna vitabu na naona kua hapa ni maktaba sababu naona kuna vitabu vingi na kila kitabu iko na mahali pake pa kuwekwa inaonekana kua hapa ni maktaba .

Picha hii naona kuna mkimbiaji mmoja ambaye amevaa shati ya Kenya kuonyesha yeye ni Mkenya, na hapo chini imeandika jina lake. Anaitwa Wesley Kimeli Sang, alizaliwa mwaka wa elfu moja tisaini na nne, na ako na.

Hapa naona ni kazi ya mtoto ambayo amepewa katika shule na mwalimu wake. Alafu hapo kuna mchora anaambiwa achore bibilia alafu amechora na akapata tena kuna mchoro ameambiwa achore jua amechora na akapata.